Duka la vifaa vya mitindo na vitu vya wanawake likiwa na bidhaa zilizopangwa kwa kuvutia. Katikati ya picha kuna mdoli au onyesho mweusi amevaa kofia ya nyavu na amevalia shali ya rangi au kijivu au buluu isiyokolea.

Duka la nguo na bidhaa za mitindo likiwa na mitindo mingi ya nguo na kofia zilizopangwa kwa kuvutia. Kuna milango miwili mikuu ya rangi ya buluu iliyokolea, inayoonekana ndani ya duka kwenye kila upande wa milango, na rafu na sehemu za kuonesha bidhaa.

Ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume, duka lina muundo wa kuvutia na bidhaa zimepangwa vizuri kuonyesha ubora na mtindo. Kulia kuna rafu za viatu, zilizojengwa ndani ya ukuta wa rangi ya kahawia zikionyesha aina mbalimbali ya viatu vya wanaume kutoka viatu rasmi hadi vile vya kawaida.

Duka la nguo za kifahari. Juu ya mlango na madirisha ya duka kuna ishara kubwa nyeusi lenye jina fazala kwa herufi kubwa za dhahabu na chini yake The Luxury Boutique kwa herufi ndogo za dhahabu. Hii inaashiria kuwa duka hili linauza bidaa za hali ya juu.

Rundo la nguo za mitumba ambazo zinaonekana zikiuzwa sokoni au sehemu ya wazi. Kuna aina mbalimbali za nguo nyingi zikiwa sweta na kofia za rangi tofauti kama vile nyekundu, kijivu, njano, zambarau, nyeusi na kahawia.

Duka la nguo lililopangwa vizuri na lenye mwanga. Sakafu imetegenezwa kwa mbao zinazong'aa, zilizopangwa kwa muundo wa maraba. Dari ni ya kijivu na ina taa nyingi ndogo zilizopachikwa pamoja na taa za kufuatilia.

Sehemu ya duka la nguo za wanaume, likiwa limejaa suti, mashati na nguo zingine. Dari ni nyeupe na ina taa za mraba zilizowekwa ndani. Kuta za duka zimepakwa rangi ya kijivu na kuna mabango makubwa yenye picha za wanaume waliovaa nguo maridadi.

Duka kubwa la nguo za wanaume likiwa safi na kupangwa vizuri. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu nyeusi lililojaa suti na koti za rangi mbalimbali kama vile kijivu, bluu na zingine zikining'inia kwa mpangilio. Juu ya rafu hizi kuna rundo la mashati yaliyokunjwa vizuri.

Duka la nguo au chumba cha nguo chenye nguo nyingi za kisasa na chenye mitindo mbalimbali zilizopangwa kwenye maktaba na reli .Kushoto kabisa kuna shati nyeusi yenye nebo kubwa na nyekundu yenye umbo la paa au mishale iliyotundikwa.

Duka la nguo au vifaa vya mitindo. Upande wa kushoto wa picha kuna ukuta uliofunikwa na rafu zenye miwani mingi ya jua na labda vitu vya mapambo, ikiwa imepangwa kwa safu.

Mlango wa kuingilia wa duka la nguo liitwalo Hillmarten. jina la duka limetundikwa juu ya mlango kwa herufi kubwa zinazong'aa na zina lebo ya herufi yenye umbo la kipekee. Kuna ishara kubwa nyekundu yenye maandishi sale iliyotundikwa juu ya mlango.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo likiwa na raki nyingi za nguo zenye rangi mbalimbali ikionyesha bidhaa nyingi kwa ajili ya wateja. Kuna raki ndefu za chuma zilizopangwa katikati ya duka zikiwa zimetundikwa nguo nyingi. Nguo hizi zina rangi angavu na mitindo tofauti kama vile magauni, blauzi na suruali.

Duka la nguo linalopambwa vizuri, lenye bidhaa mbalimbali za nguo na vifaa vingine. Sakafu ni mbao ikiwa na mpangilio wa vigae vidogo vya mraba. Kuta zimepakwa rangi ya kijani kibuluu iliokoza. Dari ni ya mbao yenye rangi ya zambarau iliyofifia.

Vinyago vitatu vya kuchezea vilivyotengenzwa kwa manyoya vikiwa vimewekwa kwenye rafu ndefu ndani ya duka au ghala. Kutoka kushoto kuenda kulia kuna kinyango cha rangi ya njano kilicholala chali kikiwa kimevalia fulana nyekundu.

Duka la nguo na vifuasi linaonekana kama duka la rejareja ndani ya maduka makubwa au mtaani. Jina la duka Accessories with style linaonekana juu ya mlango mkuu wa duka. Ndani ya duka kuna onyesho kuu katikati lenye mikono ya bandia au wanasare wanaovaa kofia, skafu na mikoba.

Sehemu ya duka la nguo labda duka kubwa la rejereja likionyesha mashati mbalimbali ya wanaume. Mashati yametundikwa vizuri kwenye pau la chuma; likionyesha mitindo ya rangi tofauti. Juu kuna mashati ya mikono mifupi yenye rangi kama kijivu, machungwa na yale yenye miraba midogo ya buluu na nyeupe.

Duka la kisasa la nguo linaloitwa, merosa classic collection, linaonyesha nguo mbalimbali za wanawake hasa gauni na suti. Manequinn kadhaa zimepangwa mbele ya duka zikionyesha mitindo ya rangi tofauti za nguo ikiwemo gauni fupi na ndefu.

Duka la nguo za kiume likiwa na safu ndefu za suti na koti zilizoninginia kwenye rafu nyeusi za chuma. Kuna aina mbalimbali za suti nyingi zikiwa na rangi nyeusi, bluu na kijivu huku zingine zikiwa na michoro za miraba.

Duka la nguo lililopangwa vizuri. Linaonekana kuwa ndani ya jengo la maduka au jengo la biashara. Duka lina mlango mkuu wa kioo katikati, na madirisha makubwa ya kioo pande zote mbili, yanayoonyesha bidhaa zilizopangwa ndani.

Eneo la mapokezi au counter ya huduma, kwa wateja, katikati kuna counter nyeupe, yenye nembo ya Vivo kwenye kwa herufi kubwa, za rangi ya chungwa, juu ya counter kuna kompyuta ya mezani, na upande wa kulia, kuna chupa kadhaa, ndogo, zenye rangi tofauti zilizopangwa kwa safi.

Duka kubwa la nguo, likiwa na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu. Dari ni nyeupe na ina taa nyingi za mraba zinazong'aa pamoja na alama ya kijani ya kutoka kwa dharura na bango dogo lililoandikwa pay likionyesha sehemu ya malipo.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo. Nguo nyingi zimepangwa vizuri, suruali za jeansi zikiwa zimekunjwa na kuwekwa kwenye rafu na pia zimetundikwa kwenye vininginio, na pia Kuna jacketi refu.

Sehemu ya ndani ya gari la rangi ya nyekundu ambalo linaonekana kuwa katika mchakato au ukarabati au ujenzi upya. Sehemu kubwa ya sakafu ya gari imefunuliwa ikionyesha chuma kilicho chakaa na baadhi ya uchafu au matope.

Mambo ya ndani ya gari la kisasa, inaonekana kuwa SUV .Likipigwa picha kutoka upande wa dereva ukiwa wazi. Kiti cha dereva kimetengenezwa kwa ngozi nyeusi na kimefunikwa kwa kitambaa chenye madoa madogo.

Mwanaume moja anachunguza gari. Mwanaume huyu ana ndevu ndogo na masharubu na anaonekana ana umri wa kati. Amevalia koti jeusi, sweta la rangi nyeupe ndani na suruali nyeusi. Pia amevaa saa kubwa mikononi mwake.

Gari la zamani aina la vani au basi dogo liliopakwa rangi ya buluu iliyofifia likiwa limeegeshwa nje. Gari hili linaonekana kuwa na kutu na kuchakaa na lina bamper kubwa chuma mbele. Namba ya usajili ni LKA 15J.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa dashbodi au usukani. Usukani ni mweusi, una pete nyembamba na katikati una nembo ya muundo fulani. Nyuma ya usukani kuna dashibodi yenye vipima mbalimbali.

Eneo kubwa liliojaa magari mingi mapya yakiwa yame egeshwa kwa safu ndefu na adhifu. Gari haya yana rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, kijivu na kahawia na yanaonekana kuwa ya aina mbalimbali za SUV na magari za abiria.

Sehemu ya mbele ya gari la zamani la kifahari ambalo linaonekana kuwa la chapa ya Thunderbird. Gari lina rangi ya buluu iliyokolea ambayo ni kawaida kwa magari ya zamani ya kifahari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, likibeba magari kadhaa njiani. Lori lenyewe ni refu na lina ghorofa mbili, likiwa limebeba magari ya abiria, na labda malori madogo. Magari yanaonekana kua karibu, ni ya rangi nyeusi na kijivu iliyokolea.

Mwanamke akijaribu gari jipya ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti cha dereva na anaonekana akitazama kwenye kioo cha ndani cha gari akitabasamu kwa furaha au kuridhika. Amevaa sweta ya rangi ya kahawia.

Gari la kifahari likiwa limeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho. Kinaonekana kuwa cha muuzaji wa magari. Gari hilo ambalo lina rangi ya njano inayong'aa limewekwa katikati ya chumba kwenye jukwaa la duara lenye rangi nyepesi.

Gari la kifahari la aina ya suv, ambalo linafanana na QX70, likiwa limewashwa vizuri ndani ya chumba cha maonyesho ya magari, au jengo kubwa la kisasa. Gari lina rangi nyeupe inayong'aa na linaonekana kuwa jipya kabisa na katika hali nzuri.

Gari la kifahari, aina ya Mercedes-Benz ambalo lilionekana kuwa mfano wa dhamani, likiwa limeegeshwa kando ya barabara iliopigwa lami. Gari hilo lina rangi nyeusi na lilionekana kuwa limetunzwa vizuri, likiwa na grili iliyong'aa na taa za mbele zenye umbo la mraba.

Gari la abiria lenye rangi ya kijivu nyeusi lililopakiwa nje. Liko na jua limeiangazia vizuri. Ni gari la aina ya SUV linaonekana kuwa katika hali nzuri. Kwenye sehemu ya mbele ya gari sahani ya namba inaonekana ikiwa KCQ 052X .

Eneo la wazi, labda shamba au uwanja wa michezo, uliotumika kama maegesho ya magari kwa ajili ya tukio fulani. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi yakionyesha kuwa kuna tukio au mkusanyiko unaoendelea. Kuna magari ya aina mbalimbali ikiwemo gari jeupe aina ya van na kushoto SUV ya rangi ya fedha.

Gari la zamani la Mini Cooper lililopakwa rangi ya chungwa angavu likiwa limeegeshwa inje ya jengo lenye biashara kadhaa. Kushoto kidogo, nyuma ya gari hili kuna sehemu ya gari jingine jekundu linalofanana na gari la michezo.

Gari ndogo la abiria aina ya Toyota, maarufu kama matatu, lenye rangi nyeupe, likiwa limeegeshwa barabarani usiku. Mlango wa kutekeleza wa upande wa kulia wa gari uko wazi, na taa za breki za nyuma zinawaka.

Gari la kifahari la rangi ya fedha ua blue kijivu, lililokua limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari hili linaonekana kua Sedan refu, lenye vioo viliyotiwa giza. Magurudumu yake yana speaker nyingi, na yanang'aa kweli kweli.

Gari la magurudumu matatu yenye rangi nyekundu iliyozeekea na yenye kutu katika maeneo mbalimbali. Gari hili linaonekana kuwa imepaki au imeachwa katika eneo la wazi lenye nyasi na miti.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria. Lori hilo lina ghorofa mbili za kupakia magari. Kwenye ghorofa ya juu, kuna magari mawili ya rangi nyeupe na gari moja jeusi katikati yake.

Gari kubwa aina ya SUV nyeusi inayong'aa ambayo inaonekana kuwa ikiwa imeegeshwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari. Gari lina rangi nyeusi iliyometa meta likiwa na muundo wa kifahari na wa kisasa. Inaonekana kuwa na magurudumu makubwa yenye rimu za fedha na nyeusi.

Gari la aina ya toyota ambalo linaonekana kuwa basi dogo au vani ikiwa limeegeshwa usiku mahali pa maegesho ,gari hilo lina rangi ya fedha au kijivu chepesi ma gurudumu yake ya rimu nyepesi namba ya usajili wa gari ni KDC 869P.

Magari mawili yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari lililo mbele na katikati ya picha ni jeusi, ina milango minne na linaonekana kuwa aina ya Hashback au SUV ndogo. Lina vioo vya madirisha vilivyotiwa giza na magurudumu enye rimu za fedha na nyeusi.

Watu watatu katika duka la kuuza magari au chumba cha maonyesho ya magari. Katika picha kuna mwanaume anayeonekana kuwa muuzaji wa magari amevaa suti na tai akishikilia kompyuta kibao na ubao wa kuandika.

Watu wawili mwanamme na mwanamke wakiwa wamesimama ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya maonyesho ya magari au ofisi ya mauzo. Mwanaume mwenye asili ya kiafrika na nywele fupi zenye miguu amevaa suti nyeusi na shati nyeupe lililo wazi kifuani.

Soko kubwa la ndani lenye shughuli nyingi, linaloonekana kuwa soko la matunda na mboga. Dari ya soko imejengwa kwa mihimili na mirija ya chuma, na nguzo kubwa zinazoshikilia paa. Kuna idadi kubwa ya watu wakitembea na kufanya biashara ndani ya soko.

Soko la wazi au barabara yenye shuguuli nyingi za biashara ambayo ni jambo la kawaida katika maeneo mengi ya mijini nchini kenya. Upande wa kushoto wa picha kuna kibanda kikubwa chenye viatu vingi vilivyo pangwa juu ya rafu.

Duka la nje au kibanda cha soko kinachouza vitu vya ufundi wa mikono shanga na mapambo mengine. Kibanda kimejaa shanga za rangi nyingi, mikufu, vikuku na herini vilivyotengenezwa kwa vifaa mbalimbali. Bidhaa hizo zimetundikwa kwenye ukuta za kibanda na kuonyeshwa kwenye vibao vyekundu vya kuonyesha vilivyowekwa mbele.

Soko la wazi au duka la nguo za mitumba ambalo linafanana sana na yale yanayopatikana katika maeneo kama Kitengela au Mudhurwa . Nguo nyingi hasa sweta na kofia zimeonyeshwa kwa njia mbalimbali. Baadhi zimetundika kwenye kamba au stendi.

Duka la nyama au bucha likiwa na wachinjaji kadhaa wakifanya kazi ya nyama zilizosimamishwa zikining'inia upande wa kushoto wa picha kuna vipande vikubwa vya nyama vinanvyo ning'inia kwenye ndoano kutoka kwenye reli.

Soko la ghorofa likionyesha shughuli mbalimbali za kibiashara. Katika ghorofa ya chini kuna maduka mengi yanayouza matunda na mboga. Tunaweza kuona chungu za nyanya, vitunguu, ndizi na mboga nyinginezo. Watu wachache wanaonekana wakihudumia au wakichagua bidhaa.

Rundo la matunda mbalimbali yaliyopangwa kwenye soko au Duka ya matunda. Matunda haya ni maembe yanaonekana kuwa mengi na yaamepangwa juu. Mengine yana rangi ya kijani na mengine yana madoa mekundu na njano. Matunda ya kiwano.

Soko au ufundi wa mikono labda Kariokor market jijini Nairobi, ambalo linajulikana Kwa bidhaa za kitamanduni. Upande wa kushoto wa picha, kuna mtu anaonekana kuwa mwanamke ameketi kwenye kinyesi akionekana akijishugulisha na kutengeneza bidhaa kadhaa.

Soko la ndani lenye Ghorofa nyingi likiwa na maduka na vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali. Inaonekana kama soko la kitamaduni au la ufundi. Kuna viwango kadhaa vinavyoonekana vikipishana kwa ngazi. Ngazi zinaonekana upande wa kulia zikipandisha watu kutoka ghorofa moja kwenda lingine.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi lenye ghorofa nyingi ambapo bidhaa mbalimbali hasa matunda na maua zinauzwa. Linaonekana kuwa soko la kawaida nchini Kenya labda huko Nairobi. Upande wa kulia, kuna stendi zilizojaa matunda ikiwemo ndizi, machungwa, maembe na matunda mengine.

Soko la ndani au tuseme soko la vibanda likiwa na bidhaa nyingi za matunda na mboga. Hali ya mwanga inaashiria ni jioni au usiku kwani kuna taa chache zinazong'aa kutoka ndani ya vibanda.

Soko la mboga na matunda usiku likiwa na taa zinazong'aa juu ya bidhaa. Hali ya mwanga inaonyesha kuwa ni jioni au usiku. Kuna aina nyingi za mboga na matunda yaliyopangwa kwenye makreti na meza. Baadhi ya vitu vinavyoonekana ni nyanya nyingi, vitunguu, ndizi, mboga za majani, viazi vitamu na mboga nyinginezo.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi kando ya barabara, likiashiria soko la wazi au la barabara nchini Kenya. Upande wa kushoto wa picha, kuna kibao kikubwa cha matangazo juu kinachoashiria 0730999999 na maandishi feeding the nation .

Mkusanyiko mkubwa wa herini na labda vito vingine vidogo vilivyotengenezwa kwa chuma labda shaba. Herini hizi zina miundo na maumbo mbalimbali vikiwalilisha mitindo tofauti na labda tamaduni.

Mkokoteni wa kuuza vyakula, unaofanana na ule unaotumika kuuza smokies , au mitura, au mayai iliyochemshwa. Mkokoteni huu umepakwa rangi nyeupe na una nebo ya Farmers Choice, upande mmoja. Juu ya mkokoteni kuna mwavuli mkubwa wa rangi ya blue , unaotoa kivuli.

Soko la matunda au mboga lenye shughuli mingi. Katika picha kuna rundo kubwa la matunda na mboga za aina mbalimbali zilizopangwa vizuri kwenye vibwega au masanduku. Baadhi ya matunda yanaonekana ndizi, machungwa, matikitimaji, maapuli, mananasi na matunda mengine.

Meza kubwa iliojaa samaki waliopikwa na kukaushwa ikiashiria soko la wazi au sehemu ya kuuzia chakula. Juu ya meza yenye rangi ya kijani na chuma, kuna mirundo mingi ya samaki wa aina mbalimbali.

Duka au soko la wazi lililojaa bidhaa mbalimbali za nyumbani na vyombo vya jikoni. Bidhaa hizo zimepangwa na kuonyeshwa kwa wingi zikiwa zimetengenezwa kwa plastiki, alumini, kioo na kauri. Upande wa kushoto kuna milundo ya sufuria ya alumini na beseni na vyombo vingine vya kupakia.

Soko la duka au ufundi wa mikono labda soko la wazi au ndani ya jengo inaonekana kuna bidhaa nyingi zinazouzwa hasa mikoba na vikapu. Upande wa kushoto na katikati ya picha kuna stendi au sehemu ya kuuza iliyojaa mikoba ya aina mbalimbali, mengine imetengenezwa kwa vitambaa, mengine inaonekana imefumwa.

Sehemu ya ndani ya soko la matunda na mboga likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza. Bidhaa mbalimbali za shambani zimepangwa kwa wingi kwenye meza na rafu. Tunaona migomba iliyojaa ndizi zilizoning'inia juu na nanasi juu ya vibanda

Rundo kubwa la nguo zilizotumika au nguo za mitumba zilizorundikana zikiwa zimetawanyika kwa njia isiyopangwa. Kuna nguo za rangi mbalimbali kama vile nyeusi, kijivu, chungwa, kijani kibichi na blue zikiwa zimetupwa juu ya kila moja.

Chumba au duka lililojazwa na rekodi za muziki, hasa zile za zamani, pamoja na vifaa vingine vya zamani vya kusikiliza muziki, na linaonekana kama makumbusho madogo ya muziki au duka la rekodi za zamani.

Soko la wazi au soko la ufundi wa mikono linaonekana kuwa sehemu ambayo sanaa na vito vya kitamaduni vinauzwa kutokana na mandhari na bidhaa inawezekana ni soko la sanaa la kiafrika , vito na shanga vinaonekana kwa wingi.

Soko la maua lililo wazi ambapo muuzaji mmoja anapanga na kuandaa maua chini ya hema ya kijani. Kuna aina nyingi za maua yaliyopangwa kwenye ndoo na mabeseni. Ikiwemo waridi mwekundu, mweupe na wa pinki, pia pamoja na mingine myeupe na kichwa kikubwa.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo linafanana sana na soko la wazi au soko la mitumba, kama vile Gikomba market jijini Nairobi. Kuna umati mkubwa wa watu, wakitembea katikati ya soko, wengine wakiangalia bidhaa, na wengine wakipita tu. Inaonekana kama kuna shughuli nyingi za kibiashara.

Jengo refu la kisasa linaonekana kuwa la gorofa nyingi za makazi au ofisi. Nyuma na pembeni ya jengo kuu, kuna majengo mengine marefu, mengi yakiwa na rangi ya kahawia yakionyesha kuwa eneo hili ni la mjini na lina majengo mengi ya gorofa.

Ukuta wa matofali wenye muundo wa kipekee. Matofali yamepangwa kwa mchoro ya chesi yakibadilishana rangi nyekundu na kijivu au nyeupe. Matofali mekundu yanaonekana kuwa yamewekwa kwa ndani kidogo au yana kina huku yale ya kijivu yakiwa yametokelezea au yakiwa juu kidogo.

Mandhari ya mji au eneo la biashara likiwa na majengo mbali mbali na nyaya za umeme zilizotanda angani. kwenye sehemu ya chini kushoto, kuna bango la Daja Furnitures ambalo linaashiria duka la samani. Juu ya bango hilo kuna jengo lenye kuta za rangi ya buluu na orofa iliyo na madirisha mengi.

Eneo la miji linaloendelea kuwa na mchanganyiko wa majengo ya makazi na viwanja vya wazi kama inavyotarajiwa katika viunga vya Nairobi. Kuna jengo kubwa la ghorofa nyingi upande wa kushoto lenye mchanganyiko wa rangi ya kijivu na njano na nyeupe

Majengo marefu inaonekana kuwa majengo ya kisasa ya makazi au ofisi. Majengo yana muundo wa kipekee yakiwa na kuta za rangi ya kahawia isiyokolea zikiwa na matofali na mistari mirefu ya rangi nyekundu na kijivu iliyopanda juu.

Eneo la maendeleo ya miji ikichanganya majengo ya makazi na viwanja vya wazi. Kuna jengo refu la gorofa, linaonekana kuwa takriban ghorofa tano au sita, likiwa limepakwa rangi ya kijivu au buluu.

Mtazamo wa chini kuelekea juu ya jengo refu linaloashiria mandhari ya mijini au kituo cha jiji la anga lenye mawingu ya bluu. Kituo kikuu cha picha ni jengo refu, linaonekana kuwa la gorofa nyingi; rangi yake kuu inaonekana kuwa ya kahawia iliyokolea.

Korido ndefu ndani ya jengo ikiwa na milango kadhaa na kuta nyeupe. Sakafu inaonekana kuwa na vigae vya rangi ya kijivu. Kuta zote mbili za korido zina mistari mieusi, labda kama vishiko au mapambo.

Chumba kikubwa tupu. Ndani ya nyumba au ghorofa, kikiwa na sakafu ya mbao, yenye vigae vidogo vilivyopangwa kwa michoro tofauti. Sakafu inaonekana kuwa na mng'ao ikionyesha imetunzwa vizuri. Kwenye upande wa kushoto kuna mlango mkubwa wa kioo unaonekana kwenye roshani au balcony .

Bango lenye jina la mahali fulani. Bango hili lina umbo la mstatili wenye kingo zilizo pinda kidogo na lina rangi ya kijani kibichi iliyo fifia au rangi ya zamani huku maandishi yakiwa na rangi ya dhahabu au nyeupe iliyo fifia.

Eneo la makaazi lenye nyumba kadhaa zenye paa za vigae vya rangi ya kahawia machungwa. Katikati ya picha kuna lango kubwa la chuma lenye rangi ya kahawia lililofungwa. Lango hilo limewekwa kwenye ukuta mrefu na matofali ya saruji.

Jengo la madirisha mengi madogo yenye rangi nyeusi , yakipangwa kwa utaratibu kwenye kila ghorofa. Juu ya jengo karibu na paa, kuna tangi kubwa nyeusi ambalo mara nyinyi hutumika kuhifadhi maji.

Mandhari ya anga kutoka eneo la juu, labda gorofa ya juu ikionyesha mji wa Nairobi; ina majengo marefu, Miti mingi ya kijani kibichi, barabara zenye magari, anga linaonekana kuwa na mawingu. Majengo yana mtindo mbalimbali.

Jengo la ghorofa tatu lenye paa la nyasi sehemu ya juu ya paa ina miundo kadhaa ya pembe ikiipa sura ya kipekee. Kuta za jengo zinaonekana zimetengenezwa kwa mbao au mianzi zikiwa na madirisha mengi ya mraba kwenye ghorofa ya chini na ghorofa ya juu ikiwa na varanda iliyofunguliwa kwa matusi au mbao.

Majengo ya kisasa ya ghorofa yanaonekana kuwa na makazi ya kifahari au nyumba za kisasa za kupangisha zinazoendana na ukuaji wa majengo ya makazi hapa Kitengela. Madirisha makubwa na balcony zenye vioo zinaonekana. Kila balcony ina reli za chuma au glass zinazoweza kuzuia mtu kuanguka.

Bango la tangazo lililobandikwa kwenye ukuta wa matofali. Bango hii lina rangi ya buluu na nyeupe na limeandikwa maneno makubwa yanayosomeka office suite to let .Chini ya maandishi haya kuna nambari ambayo mtu anaweza kupiga 0741995515.

Majengo mawili, yenye rangi angavu yakisimama chini ya anga ya blue safi yenye mawingu kidogo. Jengo lililo mbele limepakwa rangi ya manjano, yenye kung'aa na lina madirisha mengi madogo yenye fremu nyeusi.

Balikoni ya kisasa ya jengo ikiwa na mandhari ya nje inaonekana kwa umbali. Balikoni hiyo ina sakafu ya vigae vya rangi nyepesi, labda nyeupe au kijivu hafifu na nguzo za chuma cha pua zinazong'aa zikiwa zimeunganishwa na glasi.

Mandhari ya nje labda katika eneo la mji au pembezoni mwa mji chini ya anga safi yenye mawingu machache kitu kikuu kinachoonekana wazi katika picha ni mnara mrefu wa mawasiliano wenye rangi nyekundu na nyeupe ukiwa umesimama wima upande wa kushoto wa picha

Eneo la uwazi la ardhi linaonekana kuwa shamba au kiwanja ambacho hakijaendelezwa ,sehemu kubwa ya ardhi imefunikwa na majani makavu yaliyodondoka yakiwa na rangi ya kahawia njano na pia kuna udongo mwekundu ulio wazi.

Ndani ya jengo refu la ghorofa labda chungu cha kupangisha au jengo la biashara. Mtazamo unachukuliwa kutoka chini ukiangalia juu au kutoka ghorofa ya chini ukiangalia juu kuelekea anga kupitia nafasi iliyo wazi katikati ya jengo.

Sehemu ya idara ya mboga na matunda katika duka kubwa la kisasa. Inaonekana kuwa Carrefour. Bidhaa nyingi zimepangwa vizuri yenye sehemu maalum za kuuzia. Mbele upande wa kushoto, kuna rundo kubwa la viazi. Katikati na kulia, kuna rundo kubwa la vitunguu ya aina mbalimbali.

Ndani ya duka ndogo au duka la urahisi lenye kaunta za malipo. Kuna watu kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri kuhudumiwa kwenye kaunta za malipo. Wengi wanaonekana wakishika vitu au mikoba.

Picha iliyopigwa ndani ya duka kubwa ikionyesha safu ndefu za rafu zilizojaa bidhaa. Katika picha kuna barabara pana katikati lenye sakafu ya vigae vya rangi ya beige . Kwenye upande zote mbili za barabara hiyo kuna rafu ndefu zilizopangwa kwa mistari ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali.

Rafu kadhaa za bidhaa ndani ya duka kubwa .Rafu zimepangwa vizuri na zinaonyesha aina mbalimbali za bidhaa za nyumbani na za matumizi ya kila siku .Katika rafu za juu kuna chupa za mafuta ya kupikia au vinywaji.

Sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa, hasaa rafu za bidhaa, za kusafisha, na za nyumbani. Rafu ndefu zimejaa bidhaa mbalimbali, zikiwemo chupa za kusafisha vioo, vyenye rangi ya bluu na nyekundu, sabuni za kufulia, na bidhaa nyingine za kusafisha.

Eneo kubwa ndani ya duka la umeme au duka kubwa likiwa na safu ya mashine za kufulia na za kukaushia zilizo pangwa kwa ajili ya kuuzwa. Katikati ya picha kuna mstari mrefu wa mashine za kisasa za kufulia na kukaushia nguo, zimepangwa kwa utaratibu kwenye jukwa jeupe au stedi. Mashine nyingi zinaonekana kuwa za rangi ya fedha.

Lani ndefu ya rafu imejaza bidhaa ndani ya duka kubwa au duka ya jumla. Rafu hizo zimepangwa kwa utaratibu nzuri na zimejaa dawa za meno; hasa za chapa ya colgati ambazo zimepangwa kwa rangi ya aina tofauti.

Jengo kubwa la duka la Carrefour likiwa limewashwa na taa zenye rangi ya blue na nyekundu usiku. nembo ya Carrefour, inaonekana wazi juu ya jengo. Chini ya nembo, kuna maandishi 24/7 mega , yanayoashiria kua duka hilo linafanya kazi saa ishirini na nne.

Ndani ya duka kubwa au soko la kisasa likiwa limejaa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Rafu hizi zimetengenezwa kwa mbao na chuma na zimepangwa kwa mabango yenye maandishi kama clean shelf

Ndani ya duka kubwa lenye njia pana, rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha kuna sehemu kubwa ya mkate au bidhaa za kuokwa zilizopangwa vizuri kwenye rafu za mbao. Upande wa kushoto kuna sehemu ya matunda na mboga.

Ndani kubwa au maduka makubwa yaliyopangwa vizuri na bidhaa mbalimbali. Katikati sehemu ya mbele ya picha upande wa kulia kuna rafu zilizojaa pakiti za mchele zenye rangi ya machungwa. Kila pakiti ina picha ya mchele au bakuli iliyojaa.

Eneo la huduma kwa wateja ndani ya jengo labda duka kubwa au kituo cha biashara, juu kabisa kuna bango kubwa la neno lenye maandishi customer service liking'aa kwa rangi ya bluu, chini ya bango hilo kuna kaunta nyeupe ndefu ambapo wateja wanahudumiwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zimejipanga pande zote mbili za corridor . Upande wa kushoto kuna mifuko mingi ya unga au bidhaa zingine zinazofanana, zikipangwa chini na kwenye rafu za chini. Juu ya rafu hizo kuna bidhaa zingine, zilizopakiwa kwa rangi tofauti.

Escalator ndefu, ndani ya duka kubwa, inaonekana kuna viwango viwili au zaidi, juu ya escalator. Kuna ishara kubwa yenye maandishi, More astonments on the lower floor , na mishale miwili. Moja ikiashiria chini. Chini yake kuna maandishi mengine, Thank you for choosing us .

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au maduka makubwa labda sehemu ya kuuzia vitu vya kuchezea au bidhaa zingine za watoto. Kwa mbele na katikati ya picha kuna rafu ndefu na nyeupe zilizojazwa na bidhaa mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa la rejareja linaonekana kama duka la Quick Mart kutokana na alama inayoonekana ndani yake. Kuna bidhaa mbalimbali upande wa kulia kuna friji zenye vinywaji vingi vya rangi tofauti. Chini yake kuna bidhaa zilizofunganisha kama vile karatasi za choo.

Taswira ya juu la duka kubwa ya rejareja likiwa na sehemu mbalimbali za bidhaa na wateja. Kwa mbele na upande wa kushoto kuna rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile vinywaji, vyakula vinavyofunganishwa na baadhi zingine za matumizi ya nyumba.

Rafu za kuonyesha bidhaa za nyama na kuku zilizopakiwa na kuwekwa kwenye friji katika duka kubwa au soko la kisasa. Rafu zimejaa aina mbalimbali za nyama zikiwa zimefungwa vizuri kwenye vifunganisho vya plastiki na kuwekwa kwenye trei.

Rafu ndefu na nyingi zilizojazwa na mifuko ya chakula cha mbwa ndani ya duka kubwa, labda duka la rejareja au duka la wanyama. Juu ya rafu, kuna bango refu lenye maandishi dog food na picha za mbwa mbalimbali.

Rafu zilizojazwa na vikombe vingi vya kahawia au chai vilivyopangwa Kwa safu. vikombe hivi vina muundo unaofanana vikiwa na mistari miekundu, meusi na mieupe inayofanana na rangi za bendera ya Kenya. Kila ngazi ya rafu inaonekana kuwa na lebo ya bei yake.

Jengo ya nje ya duka kubwa la kisasa linaonekana kuwa quickmart supermarket jina ambala linaonekana wazi kwenye ishara .Hii analingana na mazingira ya Nairobi ambapo quickmart ni duka kubwa maarufu .Jengo linaonekana kuwa jipya au limerekebishwa hivi karibuni.

Sehemu ya duka kubwa la kuuza bidhaa za mikate au duka la keki na biskuti. Kuna rafu nyingi zilizojaa aina mbalimbali za bidhaa za kuoka. Tunaona vitengo vilivyoandikwa cookies, muffins na vienesse vikionyesha aina ya bidhaa zinazouzwa.

Sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa labda sehemu ya bidhaa za kuokoa na vitu vitamu. Mbele kuna kaunta ndefu yenye glasi ambapo bidhaa mbalimbali za kuokoa na keki zimepangwa. Baadhi ya bidhaa hizo zinaonekana kuwa katika vifuniko vya glasi.

Sehemu ya duka kubwa au duka la rejeareja ikiwa rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali na chakula na mahitaji ya nyumbani. Kuna rafu tatu ndefu nyeusi zilizojaa bidhaa zilizopangwa vizuri. Bidhaa nyingi zimefunganishwa kwa paketi za plastiki au masanduku.

Ndani ya dukaa kubwa la bidhaa upande wa kulia wa picha kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo paketi za chakula au bidha zengine zilizopangwa vizuri. Sakafu ni safi na ina vigae vyeupe vilivyopangwa kwa mraba.